Duka la nguo lenye muundo wa kisasa. Nguo huwa vimepangwa kulingana na umbo, rangi na hata jinsia. Mnunuzi anaweza kuingia hapa na kutambua nguo ambalo limempendeza kisha akakilipia na kundoka nacho.

Duka la nguo lenye muundo wa kisasa. Nguo hupangwa kulingana na jinsia, rangi na hata umbo. Mnunuzi anaweza kuingia hapa na kuchagua nguo ambalo limemfurahisha na kulipa kisha akaondoka nalo.

Duka la nguo lenye muundo wa kisasa. Nguo hua vimepangwa kwa ustaarabu kulingana na rangi, umbo, ukubwa, hata jinsia. Mnunuzi anaweza kuingia hapa na kutambua kile ambacho kimemfurahisha kisha akaweza kukilipia na kuondoka nacho.

Duka la nguo lenye muundo wa kisasa. Nguo huwa zimepangwa kulingana na rangi, ukubwa na jinsia. Mnunuzi anaweza kuingia hapa na kuchagua nguo ambalo limemfurahisha kisha kulipia na kuondoka nacho.

Duka la nguo lenye muundo wa kisasa. Bidhaa hupandwa kulingana na jinsia, rangi na hata umbo la vazi. Mnunuzi huweza kuingia hapa na kuchagua kile ambacho anachotaka na kuweza kukilipia kisha akaondoka nacho.

Duka la nguo lenye muundo wa kisasa. Nguo hupangwa kulingana na jinsia, bei, rangi na ata umbo. Mteja huingia na kuchukua nguo ambayo imemfurahisha na kuenda kwa cashier na kulipa.

Duka la nguo lenye muundo wa kisasa. Nguo huwa vimepangwa kulingana na rangi, jinsia na hata umbo. Mnunuzi anaweza kuingia katika duka la nguo, na kuchagua nguo ambalo limempendeza kisha akalipa na kuondoka nalo.

Duka la nguo lenye muundo wa kisasa huwa na bidhaa vya urembo vinavyokuwa na bei tofauti tofauti. Wanunuzi huingia hapa na kutafuta kile ambacho wanachotaka na kuweza kukinunua na kulipa.

Duka la nguo lenye muundo wa kisasa. Nguo hua imepangwa kulingana na rangi, umbo na hata jinsia. Mnunuzi anaweza kuingia hapa na kuchagua nguo ambalo limempendeza na kulipa kisha akaondoka nalo.

Duka la nguo lenye muundo wa kisasa ikiwa na mpangilio dhabiti wa nguo kwa jinsia ya wanaume, wanawake na hata watoto. Wanunuzi huenda hapa na kuchagua nguo ambayo imewafurahisha na kuweza kukilipia kisha wakaondoka nacho.

Duka la nguo lenye muundo wa kisasa. Nguo huwa zimepangwa kulingana na jinsia, rangi na hata umbo. Mnunuzi anaweza kuingia hapa na kuweza kuchagua nguo ile ambayo imemfurahisha na kuweza kulipia na kisha akaondoka nacho.

Duka la nguo lenye muundo wa kisasa. Huwa na nguo tofauti tofauti kulingana na jinsia kwa wanaume, kwa wanawake, kwa vijana, kwa waschana na hata kwa watoto. Hua na mfanyikazi ambao anaonyesha mteja nguo ambao anaitaka kulingana na rangi, ukubwa na pia bei.

Duka la nguo lenye muundo wa kisasa. Bidhaa huwa vimepangwa kulingana na rangi, umbo na hata jinsia. Mnunuzi anaweza kuingia hapa na kutambua bidhaa ambayo anachotaka au nguo ambayo imempendeza kisha kulipa na kuondoka nalo.

Soko la magari hasa hupatikana katika miji mikuu. Magari huegeshwa na kutajiwa bei ambayo inapaswa kununuliwa au kuuzwa kwa mteja ambaye anaitaji gari.

Ni katika mnondo wa magari. Magari huegeshwa hapa. Wanunuzi pamoja na wauzaji hutangamana hapa ili kufanya biashara. Mnunuzi huweza kuchagua gari ambalo limempendeza kulingana na bei, umbo na hata rangi.

Ni mandhari ya kufanya biashara. Ni katika mnanda wa magari. Magari yameegeshwa hapa kulingana na umbo, rangi na hata pia muundo. Wanunuzi huweza kufika hapa na kuchagua gari ambalo wamependezwa na kulipa kisha kuondoka nalo.

Ni katika mnada wa magari. Magari huegeshwa hapa na kuweza kuuzwa kulingana na bei, muundo wa gari na pia fedha ambayo mnunuzi anataka kulipa ili kuweza kumiliki gari.

Mandhari yanavutia. Ni katika mnando wa magari ambapo magari huegeshwa kulingana na umbo, rangi, na hata ukubwa. Wanunuzi huweza kufika hapa na kuchagua gari ambalo limewafurahisha kisha wakavilipia na kuondoka navyo.

Ni katika mnanda wa magari ambapo magari huegeshwa ili kuwasaidia wanunuzi kufika hapo na kutambua gari ambayo imewapendeza kuliangana na rangi umbo na hata ukubwa kisha wakaeza kulipa na kuondoka nalo.

Ni katika mnanda wa magari. Magari huegeshwa hapa kulingana na rangi, umbo na hata ukubwa. Wanunuzi pamoja na wauzaji hutangamana hapa ili kuweza kufanya biashara. Mnunuzi anaweza kutambua gari ambalo limempendeza kisha akilipa na akaondoka nalo.

Ni katika mnondo wa magari. Magari huegeshwa hapa kulingana na umbo, rangi na hata ukubwa. Mnunuzi pamoja an muuzaji hupatana hapa na wakaweza kuelezeana bei ya magari kisha mnunuzi akaweza kununua gari kisha akaondoka nalo.

Ni katika mnanda wa magari. Magari huegeshwa hapa kulingana na umbo, rangi na hata ukubwa. Wauzaji pamoja na wanunuzi hutangamana hapa ili wakaweza kufanya biashara. Mnunuzi huweza kuchagua gari kulingana na bei, umbo na hata rangi kisha akalipa na kuondoka nalo.

Ni katika mnondo wa magari. Magari ya aina tofauti tofauti kulingana na rangi, umbo na hata ukubwa huegeshwa hapa na wauzaji na kuwatafuta wanunuzi ili wakaweza kununua. Wanunuzi huweza kutambua gari ambalo limewapendeza kisha kulipa na kuondoka nalo.

Mnanda wa magari magari huegeshwa hapa kulingana na rangi, ukubwa na hata muundo. Wauzaji huwa hapa na kuwashawishi wanunuzi kuweza kununua magari na kisha kupata mapato yao ya kila siku.

Ni katika mnanda wa magari. Magari huegeshwa hapa ili yakaweza kuuzwa. Mnunuzi pamoja na muuzaji hutangamana hapa. Mnunuzi huweza kuchagua gari kulingana na umbo, rangi na hata bei linalouzwa gari.

Ni katika mnanda wa magari. Magari huegeshwa hapa na kuwekwa bei kulingana na umbo, rangi na hata ukubwa. Wanunuzi hutangamana hapa pamoja na wauzaji na kuweza kufanya biashara.

Ni katika mnanda wa magari. Magari huwekwa hapa kulingana na umbo rangi na hata ukubwa. Wanunuzi wanaweza kufika hapa na kutambua lile gari ambalo limewapendeza kisha wakaweza kukilipia na kuondoka nacho.

Viatu vya skate vinaonekana kuwa vimepangwa kwa usahihi kulingana na rangi, ukubwa na hata bei. Wanunuzi hutangamana hapa ili wakaweze kutuambia kile ambacho wanachohitaji na kuweza kukilipia kisha kuondoka nacho.

Sokoni. Bidhaa mbalimbali hupatikana hapa kama vile vyakula vya aina tofauti tofauti na matunda ya aina tofauti tofauti. Wauzaji pamoja na wanunuzi hutangamana hapa ili kufanikisha shughuli ya biashara.

Mandhari ya soko. Huwa na aina mbili ya soko, soko ya vyakula na soko ya nguo na viatu. Wanunuzi pamoja na wauzaji, hupatana hapa na kufanikisha shughuli ya biashara, ambapo mnunuzi anaweza kutambua, kile anachotaka kisha akaweza kuchukua kisha akaondoka nacho.

Nyaya kitunguu mandizi, tikitikimaji na maembe ni baadhi ya matunda ambayo hupatikana sokoni. Wanunuzi pamoja na wauzaji hutangamana sokoni na kuweza kufanya biashara.

Sokoni huwa na aina mbalimbali ya vyakula pamoja na matunda . Watu hukongamana hapa ili kuweza kununua na kuuza bidhaa vyao vinavyotoka shambani na kuweza kupata mapato yao ya kila siku.

Ni mandhari ya sokoni ambapo bidhaa tofauti tofauti kama vile vyakula, nguo na hata bidhaa vya urembo hupatikana. Wanunuzi pamoja na wauzaji hupatana hapa kisha kuweza kununua na kuuza.

Sokoni huwa na bidhaa mbalimbali kama vile vyakula na matunda vya aina tofauti tofauti. Wanunuzi pamoja na wauzaji hupatana hapa na kuweza kufanikisha shughuli za kibiashara ambapo mnunuzi anaweza kununua kile ambacho anakihitaji nyumbani na kulipia akisha ondoka nacho.

Mandhari ya sokoni. Samaki huwa mojawapo wa bidhaa ambavyo hupatikana sokoni. Wanunuzi wanaweza kufika hapa na kuchagua samaki kulingana na ukubwa kisha wakalipa na kuondoka nacho.

Nyuma za kupanga zenye muundo wa kisasa hua vimeundwa na teknolojia ya hali ya juu ambapo vina stima na maji ndani. Wapangaji wanaweza kutambua nyumba ambalo limewafurahisha kisha wakaweza kuhamia na vitu vyao ndani na baada ya mwisho wa mwezi wanaweza kulipa kodi.

Ni nyumba za kupanga zenye muundo wa kisasa . Huwa vimeundwa kwa hali ya juu ambapo vina stima na maji ndani. Wapangaji huweza kuvitanbua na kuhamia na vitu vyao ndani kisha baada ya mwisho wa mwezi wakaweza kulipa kodi.

Nyumba za kupanga zenye muundo wa kisasa. Huwa vimeundwa kwa teknolojia hali ya juu ambapo vina stima na maji ndani hasaa hupatikana mjini. Wapangaji wanaweza kutambua nyumba ambayo imewafurahisha kisha wakahamia ndani na baada ya mwisho wa mwezi wanaweza kulipa kodi.

Nyumba za kupanga zenye muundo wa kisasa. Huwa vimeundwa na teknolojia ya juu ambapo kuna umeme ndani, maji na pia nafasi ya kuegesha magari. Mpangaji anaweza kupanga nyumba na kisha kulipa kodi baada ya mwisho wa mwezi.

Nyumba za kupanga zenye muundo wa kisasa hasa hupatikana mjini. Huwa zimeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ambapo ina stima na maji ndani. Mpangaji anaweza kutambua nyumba ambayo imempendeza kisha akahama na vitu vyake ndani na kuweza kulipa kodi baada ya mwisho wa mwezi.

Nyumba ya kupanga yenye muundo wa kisasa huwa vimeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ambapo vina umeme na maji ndani. Wapangaji wanaweza kutambua nyumba ambayo imewafurahisha kisha wakahama na vitu vyao vya nyumba na baadae ya mwisho wa mwezi wakaweza kulipa Kodi.

Ni nyumba za kupanga zenye muundo wa kisasa. Huwa vimetengenezwa kwa teknolojia ya juu ambapo vina maji na umeme ndani. Watu huweza kukodisha na kuweza kulipa kodi baada ya mwisho wa mwezi.

Nyumba ya kupanga yenye muundo wa kisasa. Huwa vimeundwa na teknolojia ya juu hasa hupatikana katika miji mikuu. Wapangaji huweza kupanga nyuma na kuweza kulipa kodi baada ya mwisho wa mwezi.

Nyumba za kupanga zenye muundo wa kisasa. Huwa vimeundwa na teknolojia hali ya juu na mingi hupatikana mjini. Watu huweza kutambua nyumba ambayo imewafurahisha kisha wakahama ndani pamoja na vitu vyao vya nyumba na baada ya mwisho wa mwezi wakaweza kulipa kodi.

Mibango, linaloonyesha majina ya nyumba ya kisasa, ambapo wapangaji huenda na kupanga nyumba na kuweza kulipa kodi mwisho wa mwezi.

Nyumba ya kupanga yenye muundo wa kisasa. Huwa vimeundwa na teknolojia ya hali ya juu. Mpangaji anaweza kupanga na kuhama na vitu vyake kisha akalipa kodi baada ya mwisho wa mwezi.

Nyumba ya kupanga lenye muundo wa kisasa linapokamilika watu huenda na kutafuta nyumba ambayo inawapendeza kisha wakaweza kuhama ndani na kuweza kulipa kodi baada ya mwisho wa mwezi. Mingi hupatikana mjini.

Nyumba za kupanga zenye muundo wa kisasa zimeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ili kuwa wezesha wapangaji wakaweza kufanya shughuli zao za kila siku za nyumba bila tashwishi na baada ya mwisho wa mwezi kuweza kulipa kodi.

Nyumba za kupanga zinaonekana kwa karibu. Pale ambapo mpangaji anaenda kwa nyumba, anapanga nyumba na baada ya mwisho wa mwezi anaweza kulipa kodi ambayo yanaonekana pale ambapo muuzaji anaweza kuyauza manyumba haya kwa mnunuzi ili kuweza kumfaidi mnunuzi kwa shughuli zake za kila siku.

Nyumba za kupanga zenye muundo wa kisasa huwa vimeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ambapo vina stima na maji ndani. Mpangaji anaweza kuchagua nyumba ambalo limemfurahisha kisha kuenda na vitu vyake ndani na baada ya mwisho wa mwezi anaweza kulipa kodi.

Nyumba za kisasa, huwa vimeundwa na teknolojia ya hali ya juu ambapo vina maji na umeme ndani. Wapangaji huweza kutambua nyumba ambayo imewapendeza kisha wakahama na vitu vyao vya nyumba na baada ya mwisho wa mwezi wanaweza kulipa kodi.

Nyumba ya kupanga, yenye muundo wa kisasa hasaa hupatikana mjini, huwa vimeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ambapo vina stima na maji ndani. Wapangaji huweza kutambua nyumba hizi kisha wakaweza kuhamia na vitu vyao na baada ya mwisho wa mwezi, wanaweza kulipa kodi.

Nyumba za kupanga zenye muundo wa kisasa. Huwa vimeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu na mingi hupatikana mjini. Mpangaji anaweza kuchagua nyumba amabayo imemfurahisha kisha kuhama na vitu vyake ndani na baada ya mwisho wa mwezi anaweza kulipa kodi.

Nyumba za kupanga zenye muundo wa kisasa. Huwa vimeundwa kwa teknolojia ya juu ambapo, wateja huenda na kukodisha nyumba hizizi na kuweza kulipa kodi mwisho wa mwezi. Mingi pia huwa vimewekwa kwa kuuzwa na mtu akaweza kukimiliki kikawa chake.

Mandhari yanapendeza. Haya ni magorofa ambayo upatikana katika miji miku. Watu huishi hapa na kulipa kodi baada ya mwisho wa mwezi. Hua na usalama ambao unadhibitishwa na mabawabu usiku.

Ni nyumba za kupanga hasaa hupatikana katika miji mikuu. watu hukodisha na kulipa baada ya mwezi. Nyumba hizi huwa na bei tofauti tofauti kulingana na eneo ambalo liko.

Duka kuu, huwa na mpangilio maalumu wa bidhaa tofauti tofauti, kama vile vyakula, bidhaa vya elektroniki na hata nguo. Mnunuzi anaweza kuingia hapa na kuchagua bidhaa ambayo anataka na kulipia kisha akaondoka nacho.

Duka kuu huwa na mpangilio maalum wa bidhaa tofauti tofauti, kama vile vyakula, bidhaa ya kielektroniki na hata nguo. Mteja anaweza kuingia hapa na kuchagua kile ambacho kimemfurahisha, kisha akalipa na kuondoka nacho.

Duka kuu likiwa na mpangilio maalum wa bidhaa mbalimbali kama vile vyombo vya kupikia, vyakula, bidhaa za elektroniki. Wateja huweza kuingia hapa na kuchagua kile ambacho wanachohitaji na kukilipia kisha wakaondoka nacho.

Duka kuu, huwa na mpangilio maalumu wa bidhaa tofauti tofauti kama vile, sabuni, vyombo vya kupikia, nguo na hata vyakula. Wateja wanaweza kuingia hapa na kuchagua kile ambacho anachotaka na kukilipia kisha akaondoka nacho.

Duka kuu, huwa na mpangilio maalum wa bidhaa tofauti tofauti kama vile vyakula, bidhaa vya elektroniki, nguo na bidhaa mbalimbali. Mnunuzi anaweza kuingia hapa na kuchagua kile ambacho kimemfurahisha, akaondoka nacho.

Duka kuu huwa na mpangilio maalum wa bidhaa tofauti tofauti kama vile nguo, bidhaa ya kielektroniki na hata vyakula na vinywaji mbalimbali. Mnunuzi anaweza kuingia hapa na kuchagua bidhaa ambavyo anavihitaji nyumbani kisha akavilipia na kuondoka navyo.

Duka kuu huwa na mpangilio tofauti tofauti wa bidhaa kama vile vyakula, nguo na hata bidhaa vya elektroniki. Mnunuzi huingia hapa na kuweza kutambua kile ambacho anachotaka na kuweza kukichukua na kupeleka kwa cashier na kukilipia kisha kuondoka nacho.

Duka kuu huwa na mpangilio maalum wa bidhaa tofauti tofauti kama vile bidhaa vya elektroniki, nguo na hata vyakula. Mnunuzi anaingia hapa na kuchagua kile ambacho anachotaka na kukilipia kisha akaondoka nacho.

Duka kuu huwa na mpangilio maalum wa bidhaa kama vile vyakula, nguo na hata bidhaa vya elektroniki. Mnunuzi anaweza kuingia hapa ndani na kuchagua bidhaa ambazo anazohitaji na kukilipia kisha akaondoka nacho.

Duka kuu huwa na mpangilio maalum wa bidhaa tofautitofauti zinazohitajika na mnunuzi kama vile bidhaa vya elektroniki, vyakula na hata nguo.

Dukaa kuu huwa na mpangilio maalum. Mnunuzi anapoingia dukani anaweza kuchagua kile kitu anachotaka na kuweza kukilipia kisha baadae akaondoka nacho.

Duka kuu huwa na mpangilio maalum wa bidhaa tofauti tofauti kuanzia elektroniki , vyakula na hata nguo na kadhalika. Mnunuzi hupata fursa ya kuingia katika duka na kuweza kuchagua kile ambacho anachotaka na kuweza kukilipia kisha akaondoka nacho.

Duka kuu huwa na mpangilio wa maalum wa bidhaa tofauti tofauti kama vile vyakula, bidhaa vya elektroniki na hata nguo. Huwa na mlango kuu ambapo watu huingia na kuacha mizigo yao kisha kuingia ndani na kuchukua bidhaa ambavyo wanavihitaji na kulipa kisha wakaondoka navyo.

Duka kuu huwa na wafanyikazi tofauti tofauti. Bidhaa vimepangwa, vinaashiria bei. Wanunuzi huingia hapa na kuweza kutambua kile ambacho wanachohitaji na kuweza kukilipia na kuondoka nacho.

Duka kuu huwa na mpangilio maalum wa bidhaa kama vile vyakula, bidhaa vya elektroniki na hata nguo. Mnunuzi anaweza ingia hapa na kuweza kuchagua kile ambacho anachotaka na kukilipia kisha kuondoka nacho.

Ni duka kuu kuwa na mpangilio maalum wa bidhaa tofauti tofauti kama vile vyakula, bidhaa vya elektronoki, vinywaji na hata nguo. Mnunuzi anaingia hapa na kuweza kuchagua bidhaa ambayo anahitaji na kuweza kukilipia kisha kuondoka nacho.

Duka kuu, huwa na wakati maalum, ambapo wateja huingia, na kutafuta kile ambacho wanachotaka. Bidhaa huwa vimepangwa, kulingana na bei, na matumizi yake. Mteja anapochukua bidhaa, huenda kwa cashier na kulipa, kisha kuondoka na bidhaa.

Duka kuu huwa na mpangilio maalum. Ambapo bidhaa kama vile vyakula, bidhaa vya elektroniki, nguo na hata vyombo vya kutumika jikoni huwa vimepangwa. Mnunuzi anaweza kuingia hapa na kuchagua bidhaa ambayo anachokihitaji na kukilipia kisha akaondoka nacho.

Duka kuu huwa na mpangilio maalum. Bidhaa kama vile elektroniki, nguo na vyakula huwa hapa ndani. Mnunuzi anaweza kuingia na kukichagua kile ambacho anachotaka na kukilipia kisha akaondoka nacho.

Duka kuu huwa na mpangilio maalum wa bidhaa tofauti tofauti kwa vyakula , elektroniki na hata nguo. Bidhaa huwa vimepangwa kulingana na mahitaji ya mnunuzi. Bei huonyeshwa ili kumwezesha mmnunuzi kuchagua na kubeba kile ambacho anachotaka na kukilipia na kuondoka nacho.

Vyombo vya umeme hutumika kuosha nguo, sana sana hutumika katika duka kuu. Bei huonyeshwa ili kujilisha mnunuzi kile ambacho anachokitaka kulingana na mahitaji yake.